Kuna vibuyu vya kiasili vinavyoonekana vikiwa vimeviringwa kwa shanga na vingine vibuyu kama vile chungu, beseni na mikebe midogo midogo.